Mwanamke aliyevalia nguo nyeusi na barakoa, akiwa amemshikilia mtoto kwenye paja lake, huku akimtazama kwa kina. Mfanyakazi wa afya aliyevalia mavazi ya kujikinga, anampa mtoto huyo chanjo au dawa fulani mdomoni mwake.

Watu wawili, huenda wafanyikazi wa afya, wakionyeshwa au wakifanya usafi wa mikono, karibu na kituo vya kunawia mikono vilivyotengenezwa kwa mapipa ya bluu. Kuna mwanaume mmoja mwenye sare ya kijeshi nyuma yao.

Mwanamke ambaye amevaa barakoa na miwani, akipokea chanjo begani, anaonekana amekaa nje, na mhudumu wa afya amevalia sare ya bluu. Sanduku zenye maandishi KEMSA zinaonekana nyuma yake, zikionyesha uwezekano wa usambazaji wa vifaa vya matibabu.

Maadhari ya hosipitalini, mwanaume mmoja aliyevalia koti la maabara labda muuguzi au mfanyakazi mwingine wa afya ako katika chumba ambacho kina mashine nyingi za kuwatibu wagonjwa.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya kitamaduni, ikiwemo shanga nyingi shingoni na vazi la kichwa, akimshika mtoto mdogo aliyefunikwa kwa kitambaa chenye michoro ya nukta nyekundu. Mtaalamu wa afya amevalia koti jeupe la maabara na barakoa. Ameketi karibu na sanduku la kuhifadhia chanjo.

Bidhaa mbalimbali za asili zenye rangi na miundo tofauti, zikiwemo mimea, mizizi na matunda, zikiwa zimetandazwa chini kwenye kitambaa, huenda ni soko la dawa za asili au viungo vya jadi.

Wanawake wawili, mmoja akiwa amemshikilia mtoto kwenye paja lake huku akitabasamu, na mwingine ambaye ni mfanyakazi wa afya, akiwa amevalia barakoa na glavu, anamtibu mtoto huyo, labda kumpa chanjo.